Daktari aliyevalia koti jeupe la maabara, anasimama karibu na mama aliyevaa mavazi ya waridi akiwa amembeba kutoka mkononi. Daktari huyu anaonekana kumchunguza mtoto kwa makini huenda akimpima au kumhurumia kwa utaratibu wa kitaalamu na kwa uangalifu.

Mwanamke aliyevalia blauzi nyekundu amembeba mtoto mikononi, akitazama kwa wasiwasi mtoto mwingine anayehudumiwa dawa ya mdomo. Mtoa huduma amevaa blauzi ya manjano, shati la jeans la mikono mirefu, na kofia ya buluu. Pembeni, watu wawili waliovaa reflekta za manjano hawajaonyesha nyuso zao, na mwingine ameketi akiwa amekunja mkono, akiwa na fulana nyekundu.